Ng'ombe watano wa maziwa wako kwenye kiwanja. Wamewekewa chakula kwa gurudumu la gari. Pia wamevalishwa vitegi vya maskio vya rangi ya manjano. Nyuma yao kuna zizi la Ng'ombe.

Ng'ombe wa rangi nyeupe na madoadoa ya rangi nyeusi amewekwa kamba na kufungwa kwenye chumba cha kukamua. Amewekewa pia mashine ya kukamua na anaiangalia.